Kupitia uzio wa kamba za chuma, tunaona gari moshi likipita kwenye reli. Daraja la abiria wanaotembea kwa miguu inatambaa juu ya reli pia.

Foleni ya magari za usafiri ikiwa imesimama, upande wa kulia abiria wakiwa wamesimama. Mbele ya gari kukiwa na abiria akipita na mizigo kwenye mkokoteni na kwa pembeni tunaona ghorofa kubwa lenye ghorofa nyingi likiwa linajitokezea.